Sehemu ya nje, ikiwa imechorwa na kuwekewa picha zinazoonyesha upatikanaji wa benki na ndani yake kuna ofisi, zinazotumika na benki kwa kutoa huduma za kifedha.

Sehemu ya duka linalouza vinywaji vya aina tofautitofauti, pamoja na kutoa burudani ya musiki ikiwa imewekewa mashevu ya wazi; huku ndani yake kumepangiliwa vinywaji hivyo ambavyo vinasubiri kununuliwa.

Watu mbalimbali wakiwa katika eneo la duka, linalotoa burudani ya muziki pamoja na kuuza vinywaji vya aina mbalimbali, wakiendelea kuburudika na kupatiwa huduma, kutoka kwa wahudumu wa duka hilo.

Sehemu ya mbele katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa vinywaji aina tofauti tofauti , pamoja na kutoka burudani ya muziki, ikiwa imewekewa mashelfu na ndani yake kumepangiliwa vinywaji hivyo, na nje kuna viti vya kukalia wateja kwa ajili ya kuburudika.

Mhudumu wa duka linalojishughulisha na uuzaji wa vinywaji vya aina mbalimbali na kutoa burudani ya muziki, akiendelea kuwa hudumia wateja walio keti katika viti, huku akiwa mwenye furaha.

wateja mbalimbali wakiwa wameketi katika eneo la duka panapouzwa aina tofauti tofauti za vinywaji pamoja na kutoa burudani ya muziki, wakiendelea kufurahia huduma wanazopata kutoka kwa wahudumu wa duka hili.

Mfanyakazi wa duka panapouzwa vinywaji vya aina mbalimbali pamoja na kutoa burudani ya muziki, akiendelea kuhudumia wateja na nyuma yake kuna mashelfu yaliyopangiliwa vinywaji vya aina mbalimbali vikisubiri wateja.

Sehemu ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa vinywaji vya aina mbalimbali pamoja na kutoa burudani ya muziki, ikiwa imewekewa mashefu ya wazi ambayo yamepangiliwa vinywaji hivyo, huku muuzaji akiwa amesimama na mwenye tabasamu tayari kwa kuhudumia wateja.

Sehemu ya nje katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za magari, ikiwa imeegeshewa magari hayo ambayo yana mtindo wa aina mmoja huku yakisubiri wateja.

Sehemu ya ndani katika duka linalojishughulisha uuzaji wa bidhaa za magari ikiwa imeegesha magari aina ya "Hyundai" yakiwa tayari kwa ajili ya kununuliwa.

Sehemu ya nje katika duka linalo jishughulisha na uuzaji wa bidhaa za magari ikiwa imepangiliwa na kuegeshewa bidhaa hizo huku zikisubiri kununuliwa na wateja.

Sehemu ya ndani katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa magari aina ya BMW. Ikiwa imepangiliwa na kuegeshwa magari hayo yenye rangi nyeusi, huku yakisubiri wateja.

Sehemu ya ndani katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa magari, ikiwa imepangiliwa bidhaa hizo zenye rangi nyeusi; huku pembeni yake kuna meza iliyowekewa kwa juu kompyuta mpakato.

Sehemu ya nje katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za magari, ambayo ni "hyundai" ikiwa imezungushwa uzio wa senyenge, na ndani yake kuna gari lililowekwa tayari kwa kusubiri wateja.

Mfanyabiashara mwenye umri mkubwa akiwa ndani ya duka lake, linalouza bidhaa tofautitofauti pamoja na maziwa, akimuhudumia mteja ambaye yuko ndani ya duka hilo, bidhaa ya maziwa huku akionekana wote wenye tabasamu.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa likiwa wazi, huku wateja wakiwa ndani ya duka hilo wakiendelea kupatiwa huduma kutoka kwa mfanyabiashara wa duka hilo.

Sehemu ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa, ikiwa imewekewa mashine mbili za kuuzia bidhaa hiyo zenye pande mbili; moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa. Huku mteja akisoma maelekezo na mfanya biashara wa duka hilo akiendelea kuhudumia wateja.

Sehemu ya duka panapouzwa bidhaa za aina tofautitofauti, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, huku pembeni yake kuna bidhaa zinazosubiri wateja.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa huku pembeni yake kuna bidhaa za aina tofauti tofauti zinazosubiri wateja.

Sehemu ya nje katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa mashine zinazotumika kuuzia bidhaa ya maziwa. Ikiwa imepangiliwa mashine hizo ambazo ni mbili zenye pande mbili, moja ya kuwekea pesa na nyingine ya kukingia maziwa huku zikisubiri kununuliwa.

Mfanyabiashara wa duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa, akiwa amesimama nje ya mlango. Huku amevalia vazi maalumu akisubiri kuhudumia wateja.

Mfanyabiashara anayejihusisha na uuzaji wa bidhaa tofautitofauti akiwa ndani ya duka lake lililopangiliwa bidhaa hizo, huku akimhudumia mteja wake bidhaa ya maziwa aliyokwisha kuinunua.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa likiwa wazi, huku ndani yake kuna shelfu zilizoekewa bidhaa za aina tofauti tofauti pamoja na mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Eneo la pembeni katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa, ikiwa pamewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili moja ya kukingia, na nyingine ya kuwekea pesa huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya nje katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili, moja ya kumiminia na nyingine ya kuwekea pesa huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya nje katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya nje katika duka linaloshughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa, ikiwa imewekewa bango kubwa linaloonyesha upatikanaji wa bidhaa hiyo katika mahali hapo, huku ndani yake kukiwa kumefungwa na kuwekewa milango ya vioo.

Sehemu ya nje katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa pamoja na kutoa huduma za kifedha, ikiwa imechorwa maandishi mbalimbali ya kuonyesha upatikanaji wa huduma hizo katika milango, huku mteja akiwa ndani ya duka hilo akiendelea kupatiwa huduma.

Sehemu ya duka ikiwa imewekewa majokofu ya wazi, huku ndani yake kumepangiliwa bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, na wateja wakiendelea kuchagua kwa ajili ya kununua.

Sehemu ya ndani katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa, ikiwa imepangiliwa mashine za kuuzia bidhaa hiyo zenye pande mbili, moja ya kuwekea pesa na nyingine ya kukiingia maziwa, huku zikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa, pakiwa pamewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa. Huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya ndani katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa. Ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa, ikiwa limewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili, moja ya kuingilia na nyingine ya kuwekea pesa, huku mteja akiendelea kujihudumia.

Mfanyabiashara wa duka la kuuza bidhaa ya maziwa, akiwa amesimama pembezoni mwa mashine za kuuzia bidhaa hizo zenye pande mbili moja ya kuwekea pesa na nyingine ya kukingia maziwa huku akiendelea kuwahudumia wateja.

Sehemu ya duka panapouzwa bidhaa za aina tofauti tofauti, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia maziwa, pamoja na majokofu yaliyowekewa bidhaa za aina mbalimbali, huku likisubiri wateja.

Sehemu ya ndani katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya nje katika duka linalo uza bidhaa ya maziwa pakiwa pamewekewa mashine maalumu ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Mfanyabiashara anayejishughulisha na biashara ya uuzaji wa bidhaa ya maziwa, akiwa ndani ya duka lake huku akiendelea kupima maziwa kwa ajili ya kumuhudumia mteja aliyeko nje ya dirisha.

Sehemu ya ndani katika duka linalo jishughulisha na uuzaji wa maziwa, ikiwa imewekewa Mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, huku mteja akiendelea kujihudumia.

Sehemu ya nje katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa, ikiwa imewekewa mashine maalumu ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili, moja ya kumiminia na nyingine ya kuwekea pesa huku ikisubiri kuwahudumia wateja.

Sehemu ya nje katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa ikiwa wamesimama wateja wananunua bidhaa hiyo; huku ndani yake kumefungwa mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa huku wateja wakiendelea kujihudumia.

Sehemu ya ndani katika duka linaliuza bidhaa ya maziwa, pakiwa pamewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili; Moja, ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa huku ikisubiri kuhudumia wateja .

Sehemu ya duka ikiwa imewekewa mashelfu yaliyopangiliwa bidhaa za aina tofauti tofauti, huku wafanyakazi wa duka hilo wakiwa wamebebelea mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili: moja ya kuwekea maziwa na nyingine ya kuwekea pesa, huku wakisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ndogo ya duka ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa ya maziwa yenye pande mbili; moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya duka ikiwa katika mazingira machafu. Ambapo imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa ya maziwa yenye pande mbili, moja ya kukiingia na nyingine ya kuwekea pesa huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ndogo ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa ikiwa imeekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili. moja ya kumiminia na nyingine ya kuekea pesa huku ikisubiri mteja ajihudumie.

Mteja wa bidhaa ya maziwa akiwa amesimama kwenye dirisha, katika duka linalouza bidhaa hiyo, huku akisubiri kuhudumiwa kutoka kwa mfanyabiashara wa duka hilo.

Sehemu ya nje katika duka inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili, moja ya kukingia na moja ya kuwekea pesa, huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya duka ikiwa umewekewa mashine ya kuuzia bidhaa za maziwa yenye pande mbili, moja ya kukingia na moja ya kuwekewa pesa, huku ikisubiri wateja.

Sehemu ya ndani katika duka linalo jishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili mojaa ya kukingia na nyengine ya kuwekea pesa huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya nje katika eneo la kuegeshea magari ikiwa imewekewa vitanda pamoja na mashine ya kuuzia bidhaa ya maziwa yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa. Huku ikisubiri kusafirishwa.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa, likiwa limewekewa meza na juu yake kuna ndoo iliyojazwa maziwa hayo yanayosubiri kununuliwa.

Sehemu ya nje katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa, ikiwa lina dirisha huku mnunuzi wa bidhaa hiyo akiwa amesimama na ndani yake kuna mfanyabiashara anayeuza bidhaa hiyo akiendelea kumhudumia mteja.

Sehemu ya nje katika duka linalishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Mfanyabiashara anayejishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa akiwa ndani ya duka lake, huku akisubiri wateja na pembeni yake kuna bidhaa za aina tofautitofauti.

Sehemu ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ikiwemo bidhaa ya maziwa ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya nje katika duka linayojishughulisha bidhaa ya uuzaji wa maziwa, ikiwa imewekewe meza na ndani kuna mashine ya kuuzia bidhaa hiyo zenye pande mbili moja ya kukingia na nyingine yakuwekea pesa, huku muhudumu wa duka hilo akisubiria kuhudumia wateja.

Sehemu ya duka, linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa, ikiwa imewekewa mashine za kuuzia bidhaa hizo zenye pande mbili; moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, huku zikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya nje katika duka linalouza bidhaa ya maziwa ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili; moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, huku mteja akiendelea kujihudumia.

Sehemu ya nje katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa, ikiwa imechorwa picha na maandishi yanayoashiria upatikanaji wa bidhaa hiyo. Huku ndani ya duka hilo kuna mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili, moja ya kukingia nyingine ya kuwekea pesa.

Sehemu ya duka panapouzwa bidhaa za aina tofautitofauti, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, huku pembeni yake kuna makabati yaliyopangwa bidhaa za aina tofautitofauti, zikisubiri wateja.

Mfanya biashara akiwa ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa, huku amevalia vazi maalumu, akiendelea kumuhudumia mteja aliyesimama nje ya duka hilo.

Sehemu ya nje katika duka linalouza bidhaa ya maziwa ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili moja ya kukingia na nyingine ya kuekea pesa, huku pembeni yake kuna vyombo vinavyotumika kuhifadhia maji.

Sehemu ya duka panapouzwa bidha za aina tofautitofauti ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa. Huku pembeni yake kuna makabati ya wazi yaliyopangiliwa bidhaa zingine.

Sehemu ya ndani katika duka panapouzwa bidhaa za maziwa, ikiwa wamesimama wateja mbalimbali, Huku wakisubiri huduma kutoka kwa mfanya biashara wa duka hilo.

Eneo la duka panapouzwa bidhaa za kuuzia maziwa, likiwa limepangiliwa mashine za kuuzia bidhaa hizo, zenye pande mbili: moja yakukingia na nyingine yakuwekea pesa, huku zikisubiri kununuliwa.

Sehemu ya ndani katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa. Ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa. Huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya ndani katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili; moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa. Na kwa pembeni yake kuna meza ambayo imewekewa vitu vya aina tofautitofauti.

Sehemu ya duka panapouzwa bidhaa ya maziwa, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili; moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa; huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Watu mbalimbali ambao ni wateja, katika duka linalouza bidhaa ya maziwa, wakifurahia huduma waliyopewa kutoka kwa mfanyabiashara, huku wameshikilia vikombe vilivyojazwa maziwa tayari kwa ajili ya kunywa.

Sehemu ya nje pakiwa pamewekewa mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya ndani katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo, yenye pande mbili; moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, huku mfanyabiashara wa duka hilo akiwa ndani.

Sehemu ndogo katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Mfanyabiashara wa maziwa akimhudumia mteja aliyeko katika duka lake. Huku pembeni mwa duka hilo kuna mashine ya kuuzia bidhaa hiyo ya maziwa yenye pande mbili, moja ya kumiminia na nyingine ya kuwekea pesa.

Sehemu ya duka panapouzwa bidhaa aina ya maziwa, ikiwa imewekewa ndani yake majokofu mawili ambayo yanatumika kuhifadhia bidhaa hizo za maziwa.

Sehemu ya duka ikiwa imewekewa mashine maalumu ya kuuzia bidhaa ya maziwa yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Mteja wa bidhaa ya maziwa ,akiingia katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa hiyo, kwa ajili ya kupatiwa huduma ya maziwa, huku mfanyabiashara akiwa ndani, akisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya duka panapouzwa bidhaa ya maziwa ikiwa imewekewa mashine maalumu ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, huku mfanyabiashara wa duka hilo akiendelea kumuhudumia mteja.

Mfanyabiashara katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa, akiwa nje ya duka hilo huku akitabasamu na ndani yake kuna bidhaa hiyo ya maziwa na akisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya duka ikiwa imewekewa majokofu makubwa ya wazi, yaliyopangiliwa bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa, huku mtoto mdogo ambaye ni mteja akiendelea kuchagua kwa ajili ya kununua.

Sehemu ya duka panapouzwa bidhaa ya maziwa ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili, moja ya kukiingia na nyingine ya kuwekea pesa huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ndogo katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili, moja ya kumiminia, na nyingine ya kuwekea pesa, huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya nje katika duka panapouzwa bidhaa ya maziwa, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo, yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyengine ya kuwekea pesa. Huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya ndani katika duka linalouza bidhaa ya maziwa, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili. Moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, huku mteja akiendelea kujihudumia.

Sehemu ya nje katika duka linalouza bidhaa ya maziwa, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo ambayo imefunguliwa mlango wake. Huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya nje katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo, yenye pande mbili; moja yakuwekea pesa na nyingine ya kukingia, huku ikiwa imefunguliwa kwa ajili ya kusafishwa .

Sehemu ya nje katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa, ikiwa imewekewa jokofu dogo lililopakiliwa bidhaa zinazotokana na maziwa, huku pembeni yake wamesimama wafanya biashara wa duka hilo.

Sehemu ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Mfanyabiashara anayejishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa, akiwa ndani ya duka lake lililowekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili: moja ya kukuingia na nyingine ya kuwekea pesa; huku akisubiri wateja.

Sehemu ya duka panapouzwa bidhaa za aina tofautitofauti, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia maziwa ,yenye pande mbili moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa. Huku chini yake kuna viroba vilivyowekewa nafaka za aina mbalimbali.

Sehemu ya ndani katika duka linalojishughulisha na uzaji wa smani za aina mbalimbali, ikiwa imepangiliwa bidhaa hizo ambazo ni meza makochi pamoja na vitanda huku vikisubiri wateja.

Sehemu ya ndani katika duka linalo jishughulisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali, zinazo tumika majumbani pamoja na maofisini ikiwa imepangiliwa makochi, pamoja na mito huku ya kisubiri kununuliwa.

Eneo la nje katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali, pakiwa pamewekewa na kupangiliwa bidhaa ambazo ni makochi, huku mteja ameketi katika bidhaa hizo akisubiri kununua.

Sehemu kubwa ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa samani za aina tofautitofauti zinazotumika majumbani pamoja na maofisini, ikiwa imewekewa vitanda vyenye rangi mbalimbali pamoja na magodoro na pembeni yake kuna samani ambazo ni viti, meza, makabati huku yakisubiri wateja.

Eneo la nje katika duka linalojishughulisha na utengenezaji pamoja na uuzaji wa samani za aina mbalimbali zinazotumika majumbani pamoja na maofisini. Ikiwa pamepangiliwa vitanda ambavyo tayari vimekwisha kutengenezwa, huku vikisubiri wateja.

Sehemu za ndani katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali, zinazotumika maofisini pamoja na majumbani, ikiwa imetengenezwa vizuri kwa kuvutia huku kumepangiliwa Makochi, Vitanda pamoja na Meza zikiwa tayari kwa kusubiri wateja.

Sehemu ya ndani katika duka linalojushughulisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali zinazotumika majumbani pamoja na maofisini, ikiwa imewekewa meza, vitanda pamoja na viti huku vikisubiri kununuliwa.

Sehemu ya duka panapouzwa samani za aina tofautitofauti, zinaotumika majumbani pamoja na maofisini ikiwa imepangiliwa makochi pamoja na vistuli, ambavyo viko tayari kwa ajili yya kununuliwa.

Sehemu katika mahali panapojishughulisha na utengenezaji wa samani za aina mbalimbali pakiwa pamewekewa kitanda kilicho tayari kimeshakwisha kutengenezwa huku kikisubiri wateja.

Sehemu ya duka panapotengenezwa na kuuzwa samani za aina mbalimbali zinazotumika majumbani pamoja na maofisini ikiwa imepangiliwa vitanda pamoja na meza zilizo tayari kwa ajili ya kununuliwa.

Sehemu kubwa ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa samani mbalimbali zinazotumika majumbani pamoja na maofisini, ikiwa imewekewa meza, makochi pamoja na viti huku vikisubiri kununuliwa.

Sehemu ya ndani katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali. Ikiwa imepangiliwa makochi na nyuma yake kuna vitanda ambavyo viko tayari kwa ajili ya kununuliwa.

Sehemu ya ndani katika karakana panapotengenezewa samani za aina tofautitofauti, ikiwa mafundi seremala wakiendelea na utengenezaji wa samani hizo. Huku wakisubiri kwenda kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuza.

Sehemu ya duka inayojishughulisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali. Ikiwa imewekewa makochi yenye mito pamoja na nakshinakshi, na pembeni yake kuna viti pamoja na meza, ikisubiri kununuliwa na wateja.

Fundi wa jinsia ya kike ambaye ni selemara akiwa katika eneo panapotengenezwa samani za aina mbalimbali, akiiendelea na shughuli za utengenezaji wa samani hizo.

Eneo la nje katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali zinazotumika maofisini pamoja na majumbani pakiwa pamepangiliwa makochi pamoja na meza zilizotayari kwa ajili ya kununuliwa.

Sehemu ya duka inayojishughulisha na uuzaji wa samani mbalimbali zinazotumika majumbani pamoja na maofisini, ikiwa imepangiliwa makochi pamoja na meza huku vikisubiri kununuliwa.

Sehemu ya ndani katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali, zinazotumika majumbani pamoja na maofisini. Ikiwa imewekewa makochi yenye mito ambayo ina rangi tofautitofauti, huku yakisubiri kununuliwa.

Sehemu ya ndani katika duka linalouza samani za aina tofauti tofauti, zinazotumika majumbani pamoja na maofisini, ikiwa imepangiliwa meza pamoja na makochi, na pembeni yake kuna makabati yanayosubiri kununuliwa na wateja.

Sehemu ya nje katika duka panapozwa samani za aina mbalimbali zinazotumika majumbani pamoja na maofisini ikiwa imewekewa makochi pamoja na mito yake viliyo tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali, ikiwa imepangiliwa bidhaa hizo ambazo ni: makochi, meza, vitanda, pamoja na makabati; huku yakisubiri kununuliwa.

Sehemu ya nje katika duka panapouzwa samani za aina mbalimbali zinazotumika majumbani pamoja na maofisini, ikiwa imewekewa makochi pamoja na viti huku vikisubiri wateja.

Sehemu ya nje katika duka linalojishughulisha na uuzaji na utengenezaji wa samani za aina mbalimbali zinazotumika majumbani pamoja na maofisini, ikiwa imewekewa vitanda vilivyotengenezwa kwa chuma na mbao vikisubiri kununuliwa na wateja.

Sehemu ya nje katika duka panapouzwa samani za aina tofautitofauti; zinazotumika majumbani pamoja na maofisini, ikiwa imepangiliwa, makochi pamoja na meza zake huku zikisubiri wateja.

Sehemu ya nje katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali, ikiwa imewekewa na kupangiliwa bidhaa hizo, ambazo ni meza pamoja na viti, huku vikisubiri wateja.

Sehemu ya nje katika duka linalouza samani za aina tofautitofauti; zinazotumika majumbani pamoja na maofisini, ikiwa imepangwa makochi yenye rangi mbalimbali za kuvutia, huku yakisubiri wateja.

Eneo la nje katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali, pakiwa pamepangiliwa makochi yenye rangi tofautitofauti ambayo yako tayari kwa ajili ya kusubiri wateja.

Sehemu ya nje katika duka linalojishughulisha na utengenezaji pamoja na kuuza samani za aina mbalimbali, zinazotumika majumbani pamoja na maofisini. Ikiwa imewekewa stuli ambayo tayari imekwisha kutengenezwa, huku ikisubiri wateja.

Sehemu ya ndani katika jengo la hoteli, ikiwa imewekewa viti pamoja na meza zake, huku wateja wakionekana kufurahia huduma hizo na kusubiri kupewa huduma kutoka kwa wafanyakazi wa hoteli hiyo.

Sehemu ya chumba katika hoteli ikiwa imewekewa kitanda kilichotandikwa vizuri na kupambwa kwa nakshi nzuri. Huku pembeni yake kuna meza na kiti kinachotumika na wateja kwa ajili ya kujisomea.

Sehemu ya hoteli, ikiwa imepangiliwa makochi yenye mito pamoja na meza, ambapo pamenakshiwa vizuri. Huku wateja wakiendelea kupatiwa huduma ndani ya hoteli hiyo.

Sehemu ya ndani katika jengo la hoteli, ikiwa limenakshiwa kwa rangi nzuri ya bluu pamoja na nyeupe katika paa, huku imewekewa na kupangiliwa makochi pamoja na viti tayari kwa kusubiri wateja.

Sehemu ya ndani katika hoteli ikiwa imepangwa viti vyenye mito pamoja na meza na kupambwa kwa mauwa na nakshinakshi tofautitofauti, na pembeni yake kuna eneo la mapokezi.

Mfanyabiashara wa duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za aina tofautitofauti akiwa ndani ya duka lililopangiliwa mashelfu, ambayo kwa ndani yake kumewekewa bidhaa za aina tofauti tofauti huku akiendelea kumhudumia mteja.

Sehemu kubwa ya duka linalouza bidhaa za aina tofauti tofauti ikiwa imewekewa mifuko yenye nafaka ya aina mbalimbali, na ukutani kuna masherfu yaliyowekewa bidhaa za aina tofauti tofauti huku zikisubiri wateja.

Mfanyabiashara akiwa katika eneo alipopanga bidhaa anazouza, ambazo ni nyanya, katika mafungu yenye bei tofauti tofauti. Ndani ya soko panapouzwa bidhaa za aina mbalimbali.

Wafanyabiashara wakiwa katika maeneo walipopanga bidhaa wanazouza huku wakiendelea kuhudumia wateja ndani ya soko panapouzwa vitu vya aina tofautitofauti.

Mfanyabiashara akiwa amesimama na kuegemea meza, palipopangwa bidhaa za aina tofauti tofauti, huku wateja wakiendelea kupita na kutazama kwa ajili ya kununua ndani ya duka hilo.

Sehemu ya ndani katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za aina tofautitofauti ikiwa imepangiliwa na kusheheni bidhaa hizo, huku wateja wakiendelea kuchagua na kutizama kwa ajili ya kununua.

Wafanyabiashara mbalimbali wakiwa wameketi na wengine wamesimama katika eneo walilopanga bidhaa wanazouza, ambazo ni viazi mbatata na bidhaa nyingine; huku wakisubiri kuhudumia wateja.

Mfanyabiashara akiwa katika eneo alipopanga bidhaa anazouza ambazo ni vitunguu maji, huku akisubiri wateja ndani ya soko panapouzwa bidhaa za aina tofautitofauti.

Wafanyabiashara wakiwa katika eneo walipopanga bidhaa wanazouza ambazo ni mbogamboga pamoja na matunda;; huku wakisubiri wateja ndani ya soko panapouzwa bidhaa za aina tofautitofauti.

Sehemu ya ndani katika duka linalouza bidhaa za aina tofautitofauti, kukiwa na msongamano mkubwa wa watu, pamoja na bidhaa mbalimbali zinazo subiri kununuliwa.

Wafanyabiashara wakiwa wameketi na wengine wamesimama katika eneo walipo panga bidhaa zao ambazo ni nyanya, huku wakisubiri wateja ndani ya soko panapouzwa bidhaa za aina tofautitofauti.

Mfanyabiashara akiwa ndani ya duka alipoweka na kupangilia bidhaa zake aina ya viatu, vilivyotengenezwa kwa ngozi pamoja na nguo za kike ukutani; huku akisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya ndani katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa mazulia, pakiwa pamepangiliwa na kusimamishwa mazulia hayo ambayo ni marefu, na chini yake kumepangiliwa mazulia ambayo ni madogo, huku yakisubiri wateja.

Mfanyabiashara akiwa katika eneo la soko, alipopanga bidhaa zake anazouza, aina ya machungwa, bamia, pamoja na vitunguu maji; huku akimhudumia mteja ndani ya soko panapouzwa bidhaa za aina tofautitofauti.

Sehemu ya soko ikiwa imepangwa bidhaa aina ya matunda, huku wafanyabiashara wameketi, wakisubiri kuhudumia wateja, ndani ya soko panapouzwa bidhaa za aina tofautitofauti.

Mfanyabiashara akiwa amesimama katika eneo alipopanga bidhaa anazouza ambazo ni karoti, ndizi pamoja na vitunguu maji. Huku akisubiri kuhudumia wateja ndani ya soko panapouzwa bidhaa za aina tofautitofauti.

Wafanyabiashara mbalimbali, wakiwa ndani ya soko katika meza walipopanga bidhaa wanazouza aina ya matundamatunda na mbogamboga, huku wakisubiri wateja.

Mfanyabiashara akiwa katika eneo la soko, alipopanga bidhaa anazouza, ambazo ni: nyanya, vitunguu maji, mbogamboga, tangawizi pamoja na vitunguu swaumu, huku akiwa katika tabasamu na akisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya soko ikiwa imepangwa kwa chini bidhaa za aina mbalimbali ambazo ni: vitunguu maji, maboga, mahindi, pamoja na ndizi. Huku wafanyabiashara wakisubiri kuhudumia wateja.

Mfanyabiashara akiwa ndani ya duka lake, linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za vyombo, vinavyotumika kwa ajili ya kupika, Huku akiendelea kumhudumia mteja.

Sehemu ya soko panapouzwa bidhaa za aina tofautitofauti, ikiwa imepangiliwa na kusheheni bidhaa hizo zinazosubiri wateja. Huku ndani ya soko hilo hakuna hata mfanyabiashara.

Mfanyabiashara akiwa ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa vifaa vya umeme ambazo ni taa, huku juu yake kumewekewa maputo yenye rangi tofautitofauti zinazovutia kwa macho.

Mfanyabiashara akiwa katika eneo alipopanga bidhaa anazouza ambazo ni nyanya, huku akimhudumia mteja kwa tabasamu ndani ya soko panapouzwa bidhaa za aina tofauti tofauti.

Sehemu ya chini katika soko ikiwa imepangwa bidhaa za aina tofautitofauti, ambazo ni ndizi, nyanya pamoja na mchele huku vikisubiri kuuzwa. Na pembeni yake kuna wafanyabiashara wanaoendelea kuwahudumia wateja, ndani ya soko kubwa.

Wafanyabiashara wakiwa wameketi chini katika sehemu walipopanga bidhaa zao, aina ya nyanya pamoja na vitunguu, huku wakisubili kuhudumia wateja ndani ya soko panapouzwa bidhaa za aina tofauti tofauti.

Mfanyabiashara akiwa mwenye furaha, huku amesimama katika meza alipopanga matunda anayouza ambayo ni machungwa, maepo pamoja na ndizi huku akisubiri kuhudumia wateja.

Mfanyabiashara akiwa ameketi huku akiendelea kusoma gazeti katika eneo alipopanga bidhaa anazouza ambazo ni ndizi, nyanya, vitunguu maji pamoja na matunda mengine huku akisubiri wateja.

Sehemu ya duka panapouzwa bidhaa za aina tofautitofauti, ikiwa imewekewa mifuko ya viroba, yenye bidhaa aina ya nafaka. Huku mteja akiendelea kuchagua na kupewa maelekezo, kutoka kwa mfanyabiashara wa duka hilo.

Mfanyabiashara akiwa katika eneo alipopanga bidhaa zake aina ya matunda, ambayo ni maembe, mafenesi, maparachichi pamoja na ndizi. Huku akiwahudumia wateja ndani ya soko panapouzwa bidhaa za aina tofautitofauti.

Jengo la ghorofa lenye roshani nyingi, likiwa linaendelea kujengwa kwa kutumia mashine maalumu huku ikisubiri kukamilika kwa ajili ya kupangisha watu katika jengo hilo.

Sehemu ya duka kwenye mahali palipo na maduka ya aina mbalimbali ikiwa imepangiliwa bidhaa za mikoba, huku wateja wakiendelea kutizama na kuangalia kwa ajili ya kununua.

Eneo la duka katika sehemu yenye maduka mengi ya aina mbalimbali, ikiwa imewekewa mashelfu yaliyopangiliwa viatu vya aina tofautitofauti, huku vikisubiri wateja.

Wateja mbalimbali wakiwa katika duka kubwa panapouzwa bidhaa za aina tofautitofauti wakitizama pamoja na kulipia bidhaa walizokwisha tayari kununua.

Sehemu ya duka kubwa, ikiwa imewekewa vyuma maalumu vyenye rangi nyeusi, ambavyo vimepangiliwa nguo za aina mbalimbali, hasa makoti ya kiume yanayosubiri wateja.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa imewekewa vyuma ukutani, vilivyoning'inizwa nguo za watoto, ambazo ziko tayari kwa ajili ya kununuliwa.

Sehemu ya ndani katika duka kubwa ikiwa imewekewa bidhaa mbalimbali kama vili soksi, suruali na viatu huku vikisubiri kununuliwa

Sehemu ya duka kubwa, ikiwa imepangiliwa nguo pamoja na bidhaa nyingine za aina tofautitofauti, huku wateja wakiendelea kuchagua kwa ajili ya kununua.

Sehemu ya duka panapouzwa bidhaa za aina tofautitofauti, ikiwa imewekewa makabati ya wazi ukutani, yaliyopangiliwa nguo za aina ya kiume, huku zikisubiri wateja.

Sehemu ya duka kubwa, ikiwa imepangwa bidhaa aina ya mikoba, zenye rangi mbalimbali za kuvutia, na pembeni kuna vyuma vilivyoning'inizwa bidhaa nyingine huku zikisubiri wateja.

Sehemu ya ndani katika duka kubwa, ikiwa imewekewa vyuma vilivyoning'iniza nguo za aina tofautitofauti, huku zikisubiri wateja na mbele yake kuna makabati yaliyopangwa bidhaa za aina tofautitofauti.

Eneo la duka kubwa pakiwa pamewekewa mashelfu ya chuma, huku ndani yake kumepangiliwa bidhaa za aina tofautitofauti na mteja akionekana ameshikilia bidhaa aliyoinunua tayari kwa ajili ya kuilipia.

Sehemu ya duka kubwa, ikiwa imeekewa majokofu ya wazi, huku yakiwa yamepangiliwa vinywaji vya aina tofautitofauti, vinavyosubiri kununuliwa na wateja.

Sehemu ya nje katika duka kubwa ikiwa imewekewa maandishi makubwa yanayoonyesha jina ya duka hilo na ndani yake kuna bidhaa za aina tofautitofauti zinazosubiri wateja huku taa zikiwa zimezimwa.

Sehemu ya ndani katika duka kubwa ikiwa imepangiliwa bidhaa za aina tofautitofauti, huku wateja wakiendelea kutazama na kuchagua bidhaa wanazotaka kununua.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa imewekewa mashelfu ya wazi yaliyopangiliwa bidhaa mbalimbali, zikiwemo mafuta ya kupaka. Huku bidhaa hizo zikisubiri wateja.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa imewekewa vyuma vilivyosimama ambavyo vimetumika kuning'inizia bidhaa za aina mbalimbali, zikiwepo ndala, na pembeni yake kuna meza zilizowekewa viatu huku bidhaa hizo zikisubiri kununuliwa.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa imewekewa mashelfu ya wazi, na ndani yake kumepangiliwa bidhaa za aina tofautitofauti ambazo zinasubiri kununuliwa na wateja.

Eneo katika duka kubwa pakiwa pamepangiliwa makabati yaliyowekewa bidhaa za aina tofautitofauti ambazo ni nyanya, ndizi, vitunguu pamoja na viazi mbatata, huku vikisubiri wateja.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa imewekewa makabati ya wazi, huku yamepangwa ndani yake vyombo vya plastiki vyenye rangi mbalimbali. Huku wateja wakiendelea kuchagua kwaajili ya kununua.

Eneo dogo katika duka likiwa limewekewa majokofu yenye vioo ambayo ndani yake kumepangiliwa vinywaji vya aina mbali mbali huku vikisubiri wateja.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa imewekewa makabati ya uwazi, huku ndani yake kumepangiliwa bidha, ambazo zinatumika kama viungo katika kinywaji cha chai vikisubiri kununuliwa na wateja.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa imepangiliwa majiko makubwa yanayotumia umeme, na pembeni yake kuna bidhaa zingine huku zikisubiri kununuliwa na wateja.

Toroli maalumu linalotumika kubebea bidhaa za aina tofautitofauti katika eneo la duka kubwa, likiwa limewekewa bidhaa hizo ambazo tayari mteja amekwisha kuzinunua.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa imepangaliwa vizuri kwa namna ya kuvutia huku kuna bidhaa za aina tofauti tofauti zinazosubiri wateja.

Sehemu ya duka kubwa, ikiwa imewekewa makabati ya wazi, yaliyopangwa viatu aina ya raba, huku vikiwa tayari kwa ajili ya kununuliwa, na pembeni yake kuna na bidhaa aina tofautitofauti.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa na makabati ya wazi yaliyopangwa ndani yake vinywaji vya aina tofauti tofauti huku vikisubili kununuliwa na wateja.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa imewekewa makabati ya wazi; huku ndani yake yamepangiliwa bidhaa zinazotokana na ngano ambazo ni mikate pamoja na unga vikisubiri kununuliwa na wateja.

Sehemu ya duka kubwa, ikiwa imewekewa makabati ya wazi, yaliyopangiliwa bidhaa aina ya mbogamboga huku mteja akiendelea kuchagua kwa ajili ya kununua.

Sehemu ya duka kubwa, ikiwa imewekewa majokofu ya vioo ambayo yamepangiliwa bidhaa zitokanazo na ngano, ambazo ni mikate, mandazi pamoja na keki. Huku wateja wakiendelea kutizama, kwa ajili ya kununua.

Sehemu ya duka kubwa, ikiwa imewekewa makabati ya wazi, huku ndani yake yamepangiliwa bidhaa za aina tofautitofauti na wateja wakiendelea kuchagua kwa ajili ya kununua.